Kuna watu watatu, wanawake waili na mwaume mmoja, inaonekana kuwa huyu mwanaume amekuja kutembelea katika sector ya huduma.

Hapa inaonekana kuwa watu wamekaa kwa laini. Wame mistari ya mbele, kuna ya nyuma pia. Hawa watu wamekuja kutibiwa. Ni wanawake na wanaume, pia kuna watoto.